Hii ni mandhari yenye mlima mkubwa nyuma, na nguzo ya umeme mrefu katikati na pia kuna anga ya bluu lenye mawingu machache. Kuna nguzo kubwa ya umeme unaosimama wima. Unaonekana kuwa sehemu muhimu wa miundombinu wa eneo hili.

Hii ni mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini. Ndani yake kukiwa na bomba kubwa la maji taka. Hii inaonekana kuwa sehemu ya mradi ya ujenzi wa miundombinu kama vile upanuzi wa mfumo wa maji taka ama pia maji safi. Bomba hilo linaonekana likiwa limewekwa tayari katika mchakato wa kuwekwa ndani ya mfereji huo.

Huyu ni simba ndume mwenye manyoya mengi marefu akiwa amelala chini na ameinua mguu mmoja wa mbele. Simba huyu anaonekana anapumzika katika eneo lililo onekana kuwa na udongo ya rangi ya kahawia na kuna kizuizi nyuma yake.

Hili ni eneo linaloonekana kuwa na mabomba ya maji. Mabomba haya yanaonekana kuwa yameharibika na ndio maana maji yanapita ovyo ovyo. Maji machafu yanaonekana yakiwa yametapakaa. Pia kuna magari na pia kuna watu wanaopita hapo.

Hu ni mto mkonde wa maji uliyochafuliwa na watu kadhaa wakiwa nadani aua karibu na maji. Kuna takataka na vifaa vya buluu vilivyotawanyika kando ya maji. Nyuma kuna jengo yaliyojengwa kwa urahisi. Mazingira yanaonekana kuwa ya mazingira yasiyotunzwa vizuri.

Hawa ni simba wawili. Mmoja ni wa kiume na mmoja wa kike. Mandhari ya simba hawa inaonekana kua wako kwenye msitu, kulingana na nyasi kwenye wamesima kwenye nyasi ya kijani kibichi.

Hili ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari mengi yaliyosimama kwenye foleni na majengo marefu yakionekana kwa mbali. Kwenye barabara hii kuna magari ya uma na pia kuna magari ya kibinafsi. Pia abiria wanaonekana na pia watu wa kawaida wakipita kwenye barabara hii.

Hii ni orodha ya majina ambayo yanawezakua majina ya vituo au maeneo yanayohudumiwa na usafiri wa umma hasaa matatu. Nambari kubwa ya nne inaweza kuashiria njia au laini ya matatu. Majina yanawezakua maeneo maarufu au vituo vya abiria.

Hii ni treni ambayo ni mfumo wa usafiri wa uma, ikionekana kupitia uzio wa waya. Treni hio inaonekana kua imesimama au ikitembea pole pole, na ina rangi ya waridi na nyeupe. Eneo lililoizunguka linaonekana kua na nyasi kavu na miti michache, ikionyesha mazingira ya nje au karibu na njia ya reli.

Hii ni kituo cha reli. Kuna reli za treli, malori na pia magari za umma. Pia kuna mimea na miti inayaonekana pembeni mwa reli. Karibu na reli pia tunaona watu wanaopita wakienda zao.

Hii ni matatu gari la usafiri wa uma lenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia likisimama barabarani. Matatu ni aina maarufu ya usafiri wa uma nchini Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na matatu yakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha usafiri wa umma.

Hili ni basi la abiria ambalo limeegeshwa barabarani. Kuna abiria kadhaa wanaoonekana kusimama mbele ya basi hili. Mazingira ilio karibu na basi hili inaonekana kua ya mjini, na kuna miti na majengo nyuma ya basi hili.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Ikiwa na magari kadhaa yakiwemo matatu iliyopambwa kwa rangi na michoro, pia kuna magari ya kibinafsi na pia pikipiki. Kwenye barabara hii pia unaona abiria na pia afisa wa trafiki. Kando ya barabara kuna mijengo na miti.

Hii ni gari la uchukuzi wa uma katika nchi ya Kenya likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hii. Matatu hii ina maandishi pamoja na nambari ya usajili inaonekana kuwa pana.

Huu ni mwonekano wa angani wa kidibwi la maji au ziwa ndogo lenye rangi la samawati. Ziwa hili limezungukwa na ardhi ya kijani kibichi. Pia kuna barabara inayoonekana kupita karibu na eneo hili.